Ni mandhari ambapo tunapata mwanamke mmoja alivaa fulana ya rangi ya chungwa na sketi ya mikato akiwa ameinama kumkamua ngombe wa rangi ya kahawia. Anamkamua ngombe huyo ndani ya ndoo ya plastiki yenye milia ya bluu na nyeupe. Tukio hili linafanyika nje katika mazingira ya vijijini na hili linaonyesha shughuli za kitamaduni ya ukulima.

Ni katika zizi ambalo kuna ng'ombe kadhaa wa maziwa ambalo wanakula nyasi kavu. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe, na katika sehemu ya mbele, kuna mifuko mikubwa ya kile kinachoonekana kuwa chakula cha wanyama. Mazingira hii yanaashiria shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa na mfumo maalum wa kulisha ng'ombe.

Ni ndizi nyingi zilizoiva za manjano zikiwa zimetapakaa kwenye sakafu ya vigae na zikiwa zimeegemea ukuta. Kuna pia katoni ya plastiki ya kijivu iliyo mbele pia imejaa ndizi. Mandhari hii inaashiria eneo la kuhifadhi au kupanga ndizi nyingi zilizovunwa labda kwenye ghala au sehemu ya maandalizi ya soko.

Kwenye zizi hili kunao mwanaume mmoja mwenye amevaa sare za bluu huku akikamua ng'ombe akitumia mkono naye pia ameweka ndoo chini hapo akiekelea maziwa na kando yake pia kuna mwingine anakamua hivohivo na hii mandhari inaonesha ni shamba la maziwa.

Ni shamba la mimea michanga ya migomba ya ndizi ikiwa imepandwa katika mistari safi na udongo unaonekana kati yao. Mimea hizi zina majani makubwa ya kijani kibichi ikionyesha ukuaji mzuri. Mandhari inaashiria mazingira ya kilimo hasa shamba la migomba ya ndizi.

Reki ya paa ya lori imejaa mashada makubwa ya ndizi za kijani. Ndizi hizo zimewekwa juu kwa wingi na kufunikwa na manjani ya ndizi. Hali inaonyesha usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka vijijini.

Ni ng'ombe wa rangi ya kahawia iliyo kolea akiwa na majeraha na uvimbe unao onekana kwenye ngozi yake yote. Hili linaonyesha kua anaugua ugonjwa kama ule wa ngozi. Ng'ombe huyo ana onekana amekonda na amesimama kwenye ardhi tupu akiwa na kamba zilizofungwa shingoni mwake. Mwonekano wa jumla unaonyesha kuwa mnyama huyu anaumwa na hali yake si nzuri.

Katika kibanda hichi cha soko, tunapata mwanamke mzee ambaye huenda ni muuzaji huku akiwa na rundo kubwa la ndizi zilizoiva na ni za kuuza. Huku anatazama mpiga picha huku akiwa na kreti ya plastiki ya kijani kibichi karibu na yeye. Kunaye pia mtu mwingine anaonekana kwa kiasi kwa upande wa kulia.

Hapa tunapata ng'ombe kadhaa wa maziwa wakiwa wamelala na kupumzika ndani ya zizi. Wako katika vibanda vyao na nyasi kavu na nyasi mpya vikiwa mbele yao. Ng'ombe wanaonekana wamekula vizuri na wenye afya. Hili linaashiria ni mazingira ya shamba la kisasa ambalo ni la maziwa likiwa limesimamiwa vizuri.

Tunapata mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya zambarau na pia kofia kichwani huku amamesimama katika shamba lake la mahindi. Ameshikilia gunzi la mahindi akionyeshwa akitabasamu zaidi. Miti ya mahindi inayomzunguka ni marefu na ni ya kijani na magunzi mengine pia yanaonekana. Hili linaashiria mkulima aliyekua na furaha kwa mazao yake mazuri ya mahindi.

Kwenye zizi hili ambalo lilijengwa na miti na paa la mabati, ndani yake kuna ng'ombe mmoja mweusi anaonekana akiwa anakula mlo wake wa kawaida, na kando yake kuna jerika mbili za njano, na mandhari ya nyuma inaonyesha mashamba makavu na anga safi.

Ni ng'ombe mweusi na mweupe akiwa na kengele shingoni amesimama katika sehemu ya kukamua maziwa huku mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye chuchu zake na maziwa yanakusanywa kwenye mitungi wa chuma kwenye sakafu. Mazingira ni safi na ya kisasa yakiwa na reli za chuma na sakafu ya zege. Hali hii inaonyesha mbinu ya kisasa na usafi ya ufugaji wa maziwa.

Katika mazingira hili tunapata mtu mmoja aliyevaa kofia ya pikipiki na koti huku akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani hadi kwenye chombo kikubwa cheupe kilichokuwa nyuma ya gari dogo. Hii gari ni la kubeba mzigo za hizi maziwa na hapa inaonyesha ni mahali ya kukusanya maziwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha shamba kavu ambayo inaonyesha ni katika eneo la vijijini.

Mwanamke amesimama kwa bahari, katika shamba lake la ndizi huku akiwa amezungukwa na vichungu vikubwa vya ndizi ambazo hazijaiva. Amevalia gauni la kahawia na anatabasamu huku akiguza shine kubwa. Hii inaonyesha mavuno mazuri na uhusiano wa mwanamke huyo na shamba lake.

Ni kundi ya wafanyibiashara wamepanga na kuandaa mavuno ya ndizi mbichi, ndizi zimeundwa chungu chini na watu kadhaa wameinama wakishughulikia tukio hili lina ashiria shughuli ya kilimo hususan shughulishaji wa ndizi baada ya kuvunwa kwa ajili ya kuuza au kusafirisha.

Ni migomba mitatu mikubwa iliyosimama wima ikiwa na ndizi za kijani kibichi ambazo bado hazijaiva. Zikiwa zimeambatana na shine zake. Moja wa mgomba hiyo ina kundi dogo la ndizi za njano zilizoiva kabisa. Mandhari ya nyuma inaonyesha majani na hii inaashiria ya kwamba migomba hizi zilivunwa hivi karibuni kwa sababu kuna mimea shambani.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara anaeleza kitu kwa kundi la watu watatu kwenye kibanda. Kibanda hicho kina mabango kadhaa chenye chapa na habari juu yake. Jedwali lililoko mbele yake, inaonyesha zana na vyombo mbalimbali. Hali hiyo inaashiria maonyesho ya biashara au uwasilishaji kuhusu bidhaa au huduma maalum pengine inahusiana na sayansi au teknolojia.

Ni mkungu wa ndizi zilizoiva za rangi ya njano kwenye mandhari nyeupe. Ndizi hizi zimepangwa kwa mtindo wa kawaida wa mkungu na hii inaonyesha bidhaa iliyo wazi na rahisi.

Ni katika shamba la migomba ambapo migomba imepandwa kwa safu kwenye udongo mwekundu. Migomba kadhaa ina vichunguo vikubwa vya ndizi ambazo bado hazijaiva. Hili linaashiria shamba lenye rotuba na mavuno yake ni mazuri.

Ni mahindi ambayo iliathiriwa vibaya na ugonjwa huku sehemu kubwa ikiwa imefunikwa na vimelea vyeusi visivyo vya kawaida. Hii inaashiria maambukizi makali ya fungus na ina uwezekano mkubwa ni ugonjwa wa consmat ambao hufanya punje isiweze kuliwa na kuashiria uharibifu mkubwa wa mazao shambani.

Ni mtaalamu wa mifugo ambaye ni mwanamke, huku akipilizia dawa ng'ombe, amevaa sare ya bluu na kifaa cha kupulizia mgongoni, ng'ombe huyo ni mweupe na yuko ndani ya eneo lenye lenye ua, likiwa na wengine wakiwa nyuma, mtaalam anamtibu ng'ombe huyo kwa ajili ya vimelea au ugonjwa, ikionyesha shughuli za afya ya mifugo.

Ni kundi la ng'ombe weusi na weupe, labda wa jamii ya freshian wakiwa wamekusanyika kuzunguka chombo cha kuilisha katika eneo lenye nyasi. Chombo hicho cha kulishia kinaonekana kutengenezwa kwa matairi yaliyotumika. Yakishikilia nyasi na labda chakula cha ziada kilichomwagika chini. Nyuma kuna zizi ambayo inaonyesha mazingira ya shamba.

Mwanaume kwenye pikipiki anabeba mitungi miwili mikubwa ya maziwa nyuma ya pikipiki, huku mwingine pia amesimama karibu akiwa amejaza pikipiki yake na mitungi miwili ya maziwa. Hali hii inaonyesha huduma ya usambazaji wa maziwa labda katika mji au eneo la mjini.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani, ndizi zikiwa zimewekwa moja juu ya ingine ikionyesha mavuno mapya. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje mahali penye mimea mengine na shina la miti linaonekana nyuma. Hili linaashiria mazao ya kilimo hasa idadi kubwa ya ndizi.

Mwanaume mmoja hapa ambalo ako kwenye kibanda cha soko, amezungukwa na kiasi kikubwa cha ndizi zilizoiva za manjano. Ameshikilia mkunga wa ndizi, akionyesha kama anazoziuza. Mirundo mikubwa ya ndizi inaashiria biashara inayostawi na mavuno mazuri.

Katika kituo hiki cha kusanya maziwa, kuna makopo makubwa ya aluminium ya maziwa hapo mbele, huku kuna wanaume wawili wanaoonekana kwenye counter ya duka dogo, mmoja akionekana akipima na kurekodi maziwa na mwingine akiwa ndani. Mchoro wa ng'ombe ukutani unaonyesha zaidi kuwa hii ni biashara inayohusiana na maziwa.

Katika duka hili ambalo lina jina destiny dairies ambalo linaonekana kuwa ni biashara ya ATM ya maziwa kuna bango kubwa juu ya mlango Io ambayo Iko na picha ya ng'ombe na michoro inahusiana na maziwa watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka hilo na baadhi yao wanauziwa maziwa hapo huku upande wa kulia kuna mtungi kadhaa ya rangi ya njano uliopangwa nje.

Ni tukio ambalo kuna mwanamke mmoja hapa akiwa akitabasamu na ameinama akimkamua ng'ombe wenye rangi weusi na weupe. Anakamua maziwa kwenye kibuyu ambacho ni chombo kitamaduni cha kukusanya maziwa. Mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha na amejikita kwenye kazi hiyo. Eneo ni la nje lenye nyasi likiashiria mazingira ya vijijini na hili linaonyesha shughuli za kitamaduni ya ukulima.

Ni ndani la zizi kubwa na la kisasa la ng'ombe wa maziwa, lenye ng'ombe wengi weusi na weupe waliopangwa kwenye vibanda. Ng'ombe hao wanakula kutoka kwenye hori. Watu wawili pia wanaonekana kwa umbali hapo nyuma huku wakifuatilia shughuli hiyo. Muundo wa zizi unaonekana kutunzwa vizuri ikionyesha shughuli kubwa na ya kitaalamu ya ukulima wa ng'ombe.

Ni kundi la watu waliokusanyika karibu na mashahada makubwa ya ndizi mbichi wanaonekana kuwa katika soko la wazi huku wakijadili biashara. Ardhi imetapakaa, majani na mashine ya ndizi ikionyesha kuwa zimevunwa na kuchakatwa hivi karibuni.

Ng'ombe wa rangi mweusi na mweupe anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukamua, mashine hiyo ina chombo cheupe na mirija iliyounganishwa kwenye chuchu za ng'ombe ,ng'ombe amesimama katika sehemu inayofanana na zizi yenye sakafu ya saruji ,hili linaonyesha mbinu za kisasa za kufuga ng'ombe za maziwa.

Ni kundi la watu watatu ambao ni wakulima wakiwa wamekusanyika kuzunguka rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani zilizowekwa juu ya majani ya ndizi chini. Wanaonekana kukagua ndizi hizo kwa ajili ya kuuza au kusafirisha. Majani mabichi mengi kwa nyuma yanaashiria shamba la ndizi ambayo lina rotuba la kilimo.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo zimewekwa katika kile kinaonekana kuwa ni soko au mahali pa kukusanyia na wingi huu mkubwa unaashiria biashara na mavuno mengi. Watu wanaonekana kwa mbali nyuma jambo linalodhibitisha mazingira ya soko.

Eneo hili linatumika sana sana kuhifadhi marobota mengi ya mstari ya nyasi kijani na marobota haya yamerundikwa juu, mengine yakiwa juu ya paleti za mbao kuashiria uhifadhi uliopangwa kwa chakula cha mfugo.

Katika zizi hili, kuna ng'ombe kadhaa ambazo ziko na rangi nyeusi na nyeupe, ambazo zinatoka katika jamii ya freshian na humo ndani kuna hori ya maji mbele zao ambapo wanakunywia maji na zizi hili pia lina paa la mabati lililoungwa mkono na mihimili ya chuma huku ng'ombe zingine wakionekana huko nyuma baadhi yao wakiwa wanalala.

Ni rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani, zikikuwa kwenye mti wa ndizi. Rundo hilo, linaning'inia kutoka kwenye shina, likizungukwa na majani makubwa ya mimea. Hali ni ya mmea katika mazingira ya asili, ikiwakilisha ukuwaji na kilimo cha ndizi.

Katika zizi hili kuna mtu mmoja aliyevaa suti ya kinga ya manjano na amebeba kinyunyuzio cha mgongoni huku akimnyunyuzia ng'ombe huyu mweusi na mweupe na kitendo kilichoonyeshwa hapa kinawezekana kuwa cha kuweka dawa ya kuua kupe au wadudu kwenye mnyama, jambo muhimu kwa afya ya mfugo.

Ni tukio ambalo tunapata mwanaume mmoja aliyevaa kofia na koti la kahawia akitayarisha mitungi miwili mikubwa ya maziwa ya chuma, ambaye ameliweka kwenye pikipiki. Nyuma kuna lori jeupe la kubebea maziwa likiwa limesimama na wanaume wengine wanaonekana karibu nalo. Eneo hili linaonekana kuwa eneo la mashambani ambapo ni pahali pa kusanya maziwa.

Kundi hili la ndama wachanga wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama ndani ya zizi lao ambalo limekuwa ni sehemu ambayo imekauka sana, na hili linaonyesha ama inaashiria mazingira ya ufugaji wa wanyama.

Ni shamba kubwa la migomba ya ndizi yenye safu mnene na migomba hizi ni mirefu na pia zina majani makubwa ya kijani huku chini yao kuna ardhi yenye ikona mchanganyiko wa udongo na mimea. Hili linaashiria shamba la kilimo lenye ustawi na lililoanzishwa vizuri.

Ng'ombe mweupe na kahawia anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashini ya kisasa ya kukamua. Mashini hiyo ina vikombe viwili ambavyo vimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Pia kuna bomba lililounganishwa kwenye mitungi mikubwa wa maziwa wa chuma hapo chini. Ng'ombe amesimama ndani ya zizi na ng'ombe zingine pia zinaonekana kwa sehemu ya nyuma. Hili linaleta taswira wazi ya ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Ni kundi la ng'ombe kadhaa ambao wako na rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, nyeusi, na wakiwa wanatafuta chakula kwenye rundo kubwa la taka. Ardhi imejaa mifuko ya plastiki, vifungashio na taka nyinginezo. Mandhari hii inaangazia swala la mazingira ambazo mifugo wanaadhiriwa na kula taka, labda kutokana na ukosefu wa usimimamizi mzuri wa taka.

Kwenye tukio hili, tunapata mwanaume mmoja, ambaye yuko kwenye kibanda cha soko, huku akitabasamu na kushika rundo kubwa la ndizi mbichi, pia kuna rundo lingine kubwa la ndizi kwenye kibanda mbele yake, na nyuma, kuna vibanda vingine vya soko na gari jeupe. Mwanaume huyu anaonekana kuwa muuzaji anayejivunia mazao yake. Hali hii inaonyesha soko la karibu na biashara ya bidhaa mpya.

Katika mazingira hili tunapata mtu mmoja ambaye ameinama na anamukamua ng'ombe ndani ya zizi. Mtu huyu anatumia mikono yake miwili kumkamua ng'ombe huyu na anaelekeza maziwa kwa ndoo ya chuma. Sakafu inaonekana kuwa ni ya saruji na mandhari yote inaonyesha mchakato wa kukamua ng'ombe kwa mikono.

Ni mkono ulioshika mgomba mkubwa wa ndizi ulio na ndizi zilizoiva za njano na ndizi mbichi za kijani zikining'inia wima. Mandhari ya nyuma ni mazingira ya nje yaliyofifia yenye udongo au mchanga ikionyesha mazingira ya shamba au soko la ndani na mchanganyiko wa rangi huo unaonyesha hatua tofauti za ukomavu wa hizo ndizi.

Wanaume wawili ambapo wanahusika katika ukusanyaji au usindikaji wa maziwa, mwanaume mmoja aliyevaa koti nyeupe la maabara na kofia nyeupe, anamimina maziwa kutoka kwenye mitungi mkubwa wa chuma na kuenda kwenye tangi kubwa la chuma cha pua. Labda kwa ajili ya kupoza au kuhifadhi, mwanaume mwingine naye akona koti jekundu amesimama nyuma ya lori dogo ambapo mitungi mingine ya maziwa pia inaonekana.

Ndizi mbili zilizoiva zenye rangi za njano zimewekwa zimelala juu ya mbao kwneyenrangi nyeupe.. Ndizi hizi zote Zina madoadoa madogo na inaashiria ukomavu wao. Zimeekwa sambamba zikifanya kuwa kitovu kikuu cha hili jambo hapa.

Ni mwanaume mmoja hapa, anayetabasamu akiwa amevaa koti, huku akimimina maziwa safi, kutoka kwenye mitungi mkubwa wa chuma kwenda kwenye kitambaa cha kuchuchia huku pia amezungukwa na mitungi mingine mingi ya maziwa inayofanana. Hili linaonyesha ni kituo cha kukusanya maziwa au kusafirisha maziwa.

Kuna kundi la migomba ya ndizi ya kijani kibichi, ikiwa imeunganishwa kwenye mti wa mgomba, ikiwa imefunikwa na begi ya kinga ya rangi ya samawati isiyokolea ambayo inaweza kuwa kinga dhidi ya madhara ya mazingira, na inaonekana hili ni desturi ya kawaida katika eneo hili.

Kuna maonyesho ya ndani na banda la kisasa la maziwa likionyesha ng'ombe kadhaa wakikamuliwa kwa vifaa vya kiautomatiki, hapo mbele kuna mitungi viwili vya plastiki iliyo wazi inayoonyesha kwa wazi yote ikiwa na maziwa mpya na moja ikiwa imejaa kushinda ingine. Onyesho la jumla linaonyesha ufanisi wa teknolojia inavotumika katika shughuli za sasa za ufugaji wa ng'ombe za maziwa.